Mtu akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo huku akishika simu mahidi kwa mkono mwingine. Mkono wake unaonekana wazi ikiguza skrini ya kompyuta ndogo.

Mtu akiwa amekaa na kompyuta mpakato mikononi mwake akitazama somo la mtandaoni au mkutano. Kwenye skrini ya kompyuta mwanaume anaonekana amesimama mbele ya ubao, mweupe mwenye michoro na mwandishi.

Mwanamke mchanga mwenye nywele nyeusi zilizofungwa kwa mitindo na msongo akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo na kusoma karatasi. Amevalia shati ya bluu la mikono mirefu. Dawati lake linaonekana kuwa limepangwa vizuri huku akiwa na kikombe cha kahawa kando ya meza yake.

Msichana mchanga, mwenye nywele zilizofungwa nyuma ameketi kwenye meza, akitazama screen ya kompyuta ndogo. Kwenye screen , kuna mkutano wa video unaonyesha nyuso za watu mbalimbali na majina yao ya kutambulishwa. Mbele yake kuna daftari lililofunguliwa na simu ndani.

Simu janja inashikilia jukwaa la Google. Kwenye skrini yake inaonyesha nembo ya jina la programu hiyo. Nyuma yake, skrini kubwa ya kompyuta inaonyesha tovuti ya...pia inaonyesha utumiaji wa jukwaa lililo kwa vibaya mbalimbali.

Mchoro unaonyesha dhana mbali mbali za elimu na kujifunza kuendelea. Katika sehemu kuu, kuna watu wawili wazima wakijifunza. Mmoja ameketi kwenye begi ya maharagwe akitumia kompyuta.

Watu wakdhaa wakiwa wamekaa kwenye meza kubwa ya mbao. Wakifanya kazi kwenye kompyuta zao ndogo za vindoo. Katikati ya meza kuna neno kubwa lililoandikwa kwa herufi nyeupe, kuzunguka neno hilo kuna maneno mengine mengine

Mwanaume mwenye ndevu akiwa amevalia shati ya rangi ya bluu iliyokolea juu ya fulana nyeupe akiandika kwa umakini kwenye daftari. Ameketi kwenye meza na kompyuta ya mpakato iko wazi karibu na yeye upande wa kulia pamoja na kikombe cheupe labda cha kahawa au chai.

Kompyuta ya mkononi iliyo wazi ikiwa na skrini inayoonyesha programu ya kujifunza mtandaoni. Kwenye skrini, kuna picha ya mtumiaji akiwa amevaa kofia ya kuhitimu ikifuatiwa na aikoni ya video, picha na sauti.

Mtu akitumia kompyuta ndogo kushiriki katika mkutano wa video. Mtu huyo amevaa headphone na anaonekana akijishughulisha na kile kinachoendelea kwenye skrini.

Mtu ameketi mezani akijifunza au kuhudhuria darasa la mtandaoni. Anatumia kompyuta ndogo iliyo katikakati ya meza na kwenye skrini yake kuna mwalimu anayefundisha mbele ya ubao mweusi.

Wanaume wawili wazima wakiwa wamekaa nje, pengine kwenye balkoni ama padia. Wakionekana kujadiliana jambo fulani muhimu. Wanaume wenyewe nywele za dhahabu, na shati nyeupe na mikono mirefu anaelekea kitu kwenye kompyuta yake ndogo iliyo wazi.

Mwanamke anaonekana akiwa ameketi nje labda anaangalia kompyuta ya pajani. Amevalia nguo nyekundu na ya machungwa yenye naski .Nywele zake zimerudishwa nyuma.

Wanafunzi wanakaa wamekusanyika katika meza moja wakifanya masomo yao. Msichana mmoja ameketi mbele ya kompyuta ndogo akimskiza mwalimu kwenye skrini ya kompyuta ndogo.

Wasichana watatu wakiangalia kompyuta ndogo kwa pamoja. Msichana wa kushoto ana nywele ndefu za kahawia na amevaa koti la kijani kibichi. Msichana wa kati ana nywele zilizofungwa mafungo mawili juu.

Mwanamke mwenye nywele fupi za rangi ya manjano akiwa amevaa miwani meusi na suti ya rangi nyeusi ameketi mbele ya kompyuta akiangalia skrini kwa makini na mkono wake ukiwa umeshika kidevu ikionyesha mawazo ya mazidi na umakini.

Vijana wanne wamesimama nje wakitazamana na kuiangalia. Watatu kati yao wanaonekana wakishangazwa na kitu kwenye simu za mkono inayoshikiliwa na mwanamke mwenye nywele ya dhahabu ambaye pia amevalia vipokea sauti kwa maskio vilivyoning'inia shingoni.

Mwanamke anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya ameketi kwenye meza nyeupe akiangalia kompyuta yake ndogo. Amevalia sare ya buluu na ana steleskopu kwenye shingoni. Mkono wake wa kulia unashika kalamu.

Mwanamke mweupe mwenye nywele fupi ya rangi ya dhahabu na sura ya kirafiki anatabasamu akitazama kamera. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo akionekana kufanya kazi au kuwasiliana. Anavaa koti la bluu.

Mwanafunzi ameketi kwenye meza nyeupe akitazama mandhari kwenye kompyuta yake ndogo. Anatumia kalamu kuandika kwenye daftari lenye liko wazi. Kwenye shilka ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha.

Mwanamke amevalia hijabu nyeusi na sweta ya rangi ya kijivu akiangalia kompyuta yake ya paja. Amevaa suruali ya jeans iliyoshikanika kidogo. Amekaa kwenye sofa ya rangi ya kijani.

Mchoro wa kidigitali unaoonyesha mtando wa vifaa mbalimbali na huduma za matandanio. Katikati kuna kompyuta ya majani iliyoonekanishwa na vifaa vingine kama vile simu, madili, kompyuta kibao na kompyuta mpakato.

Wasichana wawili wachanga wanatumia kompyuta ndogo. Msichana aliye mbele anatabasamu na ameweka kidimbwi chake mkononi akitazama mtazamaji. Msichana wa pili yuko nyuma akichungulia kutoka nyuma ya kompyuta ndogo. Kompyuta ndogo imewekwa kwenye benchi mbele yao.

Kijana mdogo, anaonekana mwenye umri wa shule ya msingi ameketi vizuri kwenye sofa huku akitabasamu. Amevalia vipokea sauti vya maskio kwa rangi ya kijani kibichi na nyeusi na ameshika kompyuta mpakato mbele yake.

Katuni zinaonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa mbali. Upande wa kushoto mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta mpakato kwa makini. Upande wa kulia skrini kubwa ya kompyuta mpakato yaonyesha mwalimu akifundisha somo.

Mwanafunzi amevaa kofia ya bluu na sare yake ya shule, akiangalia kwenye makini kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Amejikita kwenye kazi anayoifanya.

Tunaona majumba yaliyojengwa kwa njia ya kisasa. Mazingira yake ni safi na yenye kung'aa. Kuna mimea iliyo ya majani mabichi.

Ukumbi mkubwa tupu wa jumba au mihadhara. Ina safu nyingi za viti nyekundu vilivyo maridadi vilivyopangwa katika sehemu yenye njia ya kupita.

Basi jipya la shule lenye rangi ya njano inayong'aa likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Basi hili lina muundo wa kisasa likiwa na taa za mbele zenye umbo la kuvutia na gurudumu nyeusi.

Maabara kubwa yenye meza ndefu za mbao na viti vingine vilivyopangwa kwa safu. Kila meza ina sinki na bomba la maji pamoja na vifaa vya maabara kama vile flaski .

Madawati yaliyopangwa kwa ustaarabu sahihi ambapo baada ya kila dawati kuna nafasi iliyoachwa. Madawati haya yamejengwa kwa mbao na mshirikiano wa chuma zinazoonekana kuwa zimewekwa rangi ya buluu.

Kundi la wanafunzi wauguzi wakiwa darasani, wakifanya mazoezi ya vitandea. Wamevalia sare nyeupe ya suruali nyekundu, wanazunguka kitanda chenye baangi ya mgonjwa iliyovaliwa shati ya buluu.

Chumba cha darsa tupu chenye meza na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu ,kila dawati lina muundo wa zamani na viti vimetengenewa kwa chuma na mbao vikiashiria matumizi ya muda mrefu.

Vitanda vye vilivyopangwa vizuri. Kitanda cha kwanza, ni chachuma cheusi kikiwa na godoro lililofunikwa kwa suka ya rangi ya kahawia na mto mwekundu. Karibu nayo kuna dirisha lililofunikwa na pazia la kijani kibichi na nyeusi.

Ukumbi mkubwa, viti vingi vimepangwa kwa safu. Vikionyesha utayari kwa ajili ya mtazamaji. Safu ya viti, vina rangi mbalimbali, ikiwemo kijani na njano. Zikiongezea uhai kwenye nafasi.

Mchezo wa badmintoni unaoendelea ndani ya ukumbi mkubwa. Mchezaji wawili, mwanaume na mwanamke wote wakiwa wamevalia mavazi ya michezo ya rangi ya kijani, wanacheza kwenye uwanje wenye mistari meupe inayoeneza mipaka.

Chumba kinachoelekea kuwa mabweni chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenzewa kwa mbao. Katikati ya vitanda hivyo kuna kabati kubwa nyeupe lenye droo na nafasi ya kuweka vitu.

Chumba cha kulala, cheye vitanda viwili vilivyopangwa juu ya na chini, vikitengenezwa kwa mbao nyepesi. Kitanda cha chini, kinagodoro lililofunikwa kwa shuka yenye maua ya rangi mbalimbali, huku kitanda cha juu kikiwa na godoro ya rangi ya buluu na mistari.

Chumba cha mabweni kinachoonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri, kuna vitanda viwili vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao na magodoro meupe ikiwa na shuka zenye michoro.

Maktaba kubwa yenye safu nyingi za rafu zilizopangwa vitabu zikionyesha kuelekea mbali. Vitabu vya rangi mbalimbali na ukubwa tofauti vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa machapisho.

Chumba cha kulalia ambapo tunapata kina kitanda cha ghorofa. Kitanda cha ghorofa ambacho juu kuna godoro ya buluu na chini kuna kitanda kilichofunikwa kwa shuka na pillow kwenye kichwa chake.

Mandhari ya kanisa yenye viti vingi vilivyopangwa safu nadhifu zikiangalia alter iliyo mbele. Msalaba mkubwa umening'inia juu ya alter huku sanamu ya bikra Maria ikisimama kando.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao asili vikiwa vimepangwa vizuri. Kila kitanda kina godoro jeupe na shuka safi vikionyesha viko tayari kwa ajili ya wageni.

Chumba cha kulala kinachoonekana kuwa cha mabweni au chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, wanawake watatu wako ndani ya chumba, mwanamke mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu akitumia simu yake, amevaa rasta.

Chumba kinachoonekana kuwa maktaba au chumba cha kusomea kuna safu kadhaa za meza za kusomea zilizotengenezwa kwa mbao kila moja ikiwa na viti viwili vya rangi nyeusi. Zikipandilia kwa utaratibu.

Chumba kikubwa kilichojaa watu, wote wakiwa wameketi kwenye viti vya shule vinavyofanana na viti vya plastiki, na meza za mbao zilizounganishwa. Wengine wao wamevaa nguo za kawaida na wanaonekana wakiangalia mbele, labda wakifanya mtihani.

Chumba cha kompyuta kilichopangwa vizuri kikijaa vitu vya kazi. Safu nyingi za meza za mbao zenye kompyuta za mezani zimepangwa kwa utaratibu kila mmoja ikiwa na shikra nyeusi na CPU yake.

Chumba kikugwa cha mihadhara au kumbi wa masomu. Ukiwa na viti vingi vya ambao ili vyopango kwa safu vina vyopanda jumu. Kila kiti kinarangi ya kariya na ayasidi na kimeunganisho na dawati ndogo ya kukunja.

Wachezaji wawili wa voliboli wakike, wakiruka juu ya wavu, wakijaribu kuzuia mpira. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu yenye nambari, kumi na mbili.

Mlango mkuu wa jengo unaoonekana kama kliniki, hoteli ndogo ama ofisi. Paa la lango lina rangi ya kijani kibichi isiyokolea, ikitoa kivuli kikubwa kwa eneo la kuingia.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa kinacho ashiria hosteli, kambi au chumba cha kulalia cha watoto, kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, kila moja kikiwa na magodoro yenye shuka nyeupe safi, vitanda hivyo vina ganzi ya chuma nyeusi na ya kupandia.

Chumba cha kulala chenye mandhari ya kiafrika au ya kiutamaduni kikiwa na rangi angavu na mapambo ya kipekee. Kitanda kikubwa kimetawaliwa katikati ya chumba kikiwa na shuka nyeupe na nyeusi zenye michoro inayofanana na milima ya punda milia.

Tunaona vitu na meza zilizopangwa kwa ustarabu. Inakaa ni kama sebuke au hefkadi ya kusomea ambapo tunaona viti vyeusi na mbao vilivyopangwa vizuri.

Chumba cha kulala kidogo chenye kitanda kimoja kilichofunikwa kwa shuka ya blue .Juu ya kitanda kuna neti nyeupe ya mbu iliyoning'inia kutoka dari. Kando ya kitanda kuna kiti chenye rundo la vitabu au magazeti.

Maktaba ya shule ama kituo cha kusomea yenye rafu nyingi za vitabu na meza za kusomea. Rafu za vitabu ni za rangi ya kahawia iliyokolea. Zimepangwa kwa safu na zimejaa vitabu vya aina mbalimbali.

Maktaba au chumba chenye rafu za vitabu na mapambo. Rafu za mbao zimejaa vitabu vingi vikionyesha mkusanyiko mbalimbali. Juu ya rafu ya juu kuna picha iliyo freshi. Kitabukinachoitwa Ubamis na kitabu kingine kinachoitwa The Sing.

Chumba chenye vitanda viwili vikubwa vya ghorofa, vinavyotengenezwa kwa mbao na vitanda vingine viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma. Vitanda vyote vina magodoro meupe. Safu ni ya rangi nyepesi.

Chumba cha mazoezi kilicho na mashini nne za kukimbililia. Hizi mashini zimepangwa vizuri kwenye safu iliyofunikwa kwenye taeli za kahawia na nyeupe. Ukuta wa chumba una rangi ya kijani kibichi.

Inaonyesha mchezo wa soka ukiendelea kwenye uwanja wenye nyasi ya kijani kibichi. Wachezaji wawili wa timu tofauti wako katikati ya uwanja, mmoja amevaa jezi nyeusi na nambari 21 na mwengine amevaa jezi nyeupe na nambari 15.

Hapa kuna vitanda vilivyopanga safu. Juu ya kila kitanda, kuna changarau, cha kijani kibichi, kilichoanikwa kutoka kwenye dari. Kikionyesha, juhudi za kuzuia mbu na magonjwa kama vile malaria.

Ukumbi mkubwa wa maonyesho au tamasha ukiwa na viti vingi vilivyopangwa kwa safu jumla laini pangu jeusi lililofungwa nyuma na kuna taa zinazoonekana huko nyuma. Kumbi hizo ziko kwenye giza.

Maabara ya kisasa iliyo safi na iliyopangwa vizuri. Kuna meza ndefu zenye nyuso nyeupe zikiwa na sinki nyingi na bomba za maji. Kwenye meza hizo kuna vifaa mbali mbali vya maabara kama vile beaker .

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja na dawati, kitanda kina shuka ya pinki na blanketi ya blue yenye miraba. Karibu na kitanda kuna dawati lenye la mabao na kiti cheupe chenye sehemu, ya nyuma ya nyekundu.

Mwanume mweusi akiwa ameketi kwenye dawati jeupe. Amevalia shati ya blue .Anafanya kazi ya kutengeneza kifaa cha elektroniki. Anashika kifaa chake kwa yote miwili.

Kundi la vijana wanane, wavulana na wasichana wamesimama karibu na ishara ya mbao iliyoandikwa kilele cha mlima Longonot Summit, Maelezo yaliyojongorifa, kwinoko na miti, mwaka ishirini.

Watu wanne wakiwa wamekaa mezani wakionekana wakishiriki katika mkutano au walsia .Meza imefunikwa kwa kitabaa cheupe na kuna karatasi na pamoja na vitu vingine vinavyopagwa juu yake.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukifanyiwa nje, chini ya jua kali. Kijana mmoja amevaa fulana nyekundu na kaptura nyeusi ameruka juu akionyesha ujuzi wake wa kurusha mpira na kuelekea kikapu. Mkono wake imenyosha juu akilenga kikapu huku uso wake ukionyesha umakini wa ukubwa.

Wanafunzi wawili, kijana na msichana, wakiwa wamesimama mbele ya bango la mradi wa sayansi. Wote wawili wanaonekana wamevaa sare ya shule. Kijana amevaa suti nyeusi, na msichana amevaa sketi yenye miraba miraba, mekundu na meupe, fulana nyeupe na sweta ya kijani.

Vijana wanne, wakiwa wamesimama pamoja na kila mmoja ameshikilia simu yake ya rununu, wakionekana wameweka katika vifaa vyao. Watatu hao yametazama chini kwenye simu zao, huku mmoja akiwa amevalia kijivu na buluu.

Mwanaume amesimama juu ya mwamba mkubwa akionyesha ishara ya amani kwa mikono yote miwili. mevalia kofia, shati lenye mistari na kaptura fupi. Nyuma yake kuna anga ya buluu safi na mawingu meupe makubwa.

Wanawake wawili wenye tabasabu kwenye sura wanaoneakana wakipitia vitabu. Ama kweli wako kwenye maktaba. Mwanamke mmoja anatumia gari ya miguu, ilhali huyo mwingine anakaa ni kama anamwuliza maswali.

Kundi la watu watano wakiwa jikoni, wakikata mboga mbalimbali kama vile pilipili hoho, vitunguu, na matago. Mzee mmoja akiwa amevalia miwani na aproni ya manjano.

Mwanaume mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme. Amevalia miwani, anasoma kitabu kwa makini akishika kurasa zake kwa mkono miwili.

Kundi la watoto wadogo wakiwa wameketi chini kwenye darasa la shule ya chekechea. Watoto wawili wa kike walioko katikati wameinua mikono yao juu labda wanajibu maswali au wakishiriki katika kuuliza kitu.

Mikono miwili ya rangi ya buluu iliyokolea ikiwa inainuliwa juu ya viganja vikiachilia mbele. Nyuma ya vidole hivyo kuna muundo wa nukta za rangi ya buluu zinapopangwa kwa mistari inayofanana na herufi za breli.

Msichana mdogo, mwenye nywele ndefu nyeusi, akiwa amevalia shati la mraba mraba na rangi ya manjano na bluu, akitazama kwa umakini sana mchoro kwenye bao. Mtu mzima ambaye ameweza kuwa mzazi au mlezi .

Wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza nyeupe, wakishirikiana katika shuguli fulani. Mwanamke mmoja mwenye nywele fupi, nyeusi na koti jeupe la maabara anaonekana kama mwalimu ama mtaalam akishika kalamu ya chanjo au kung'aria mwanamke mwingine.

Watoto watano, wakiwa wamekaa kwenye meza nyeupe, wakijishughulisha na shughuli za sanaa na za kujifunza. Mbele kabisa, upande wa kulia, kuna mvulana mwenye asili ya kiafrika. Amevaa fulana yenye mistari, ya buluu na njano. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Kundi la wanafunzi au wataalamu wanne wakiwa katika kikao cha sinema. Watatu kati yao wanaonekana wazi mbele. Wamekaa kuzungumza meza yenye kompyuta mpakato na vitabu.

Kundi la wanafunzi wanne wakiwa wameketi kwenye meza, labda ndani ya maktaba. Wanafunzi mmoja wa kike amevaa hijabu ya rangi ya kahawia, na shati ya rangi ya chungwa. Ameshika karatasi na kalamu.

Mwalimu mwanamke, mwenye nywele zilizofungwa juu amevaa shati ya njano akitabasamu kwa upendo huku akiegesha jua ya dawati. Anawaangalia wanafunzi wake akionyesha uhusiano mzuri na wenye kujali.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa wamevalia aproni wakifanya kazi katika kiwanda kidogo. Mwanamke mwenye nywele zenye wimbi ameshikilia kifaa chenye mambao.

Mwanamke mmoja na mtoto wakifanya shuguli pamoja kwenye meza ya kijani kibichi. Mwanamke ana nywele ndefu nyeusi, amevaa shati ya buluu na ana tabasamu pana usoni mwake akionyesha furaha na upendo. Anaelekea kumwangalia mtoto.

Msichana mdogo mwenye ulemavu akishiriki katika shughuli kwenye ubao mweupe, labda akichora au kuandika. Mtu mzima huenda mwalimu ama mlezi, ameinama na anamwelekeza kitu kwenye ubao.

Watoto watatu wadogo wakitabasamu kwa furaha kwenye kamera ,wakiwa wameketi chini . Upande wa kushoto msichana mweusi mwenye zilizo fungwa amevaa nguo ya denim na anatabasamu kwa upana.

Wanawake wawili wakisimama karibu na ubao mweusi wakionekana wakijadiliana au kujifunza jambo fulani. Mwanamke mwenye nywele ya dhahabu amevaa miwani, anavaa fulana nyeupe isiyo na mikono ya suruali ndefu.

Mwanamke mwenye nywele ndefu nyeusi na taabsamu la kupendeza akisimama karibu na msichana mchanga aliyevaa miwani na sakafu nyekundu. Wote wawili wanaonekana wakishirikia katika shughuli flani kwenye meza.

Darasa la shule lenye wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati yao. Wanafunzi wote wanaonekana kuwa watoto wadogo wakiwa wamevaa nguo za kawaida na wengine wamefungua vitabu au daftari mbele yao.

Wanawake wawili, mama na binti wakifurahia kujifunza pamoja, mama mwenye nywele ndefu nyeusi anatabasamu kubwa, anasaidia binti yake ambaye amevaa miwani na shati la rangi ya pinki. Binti ameshika kitabu chenye herufi za rangi mbalimbali.

Mtoto akiwa ameketi kwenye meza labda shule au kituo cha elimu maalum akicheza na vinyago vya kujenga, mtoto anaonekana kuwa umri ya shule ya msingi na amevaa shati la rangi ya zambarau.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiangalia kompyuta ya pajani iliyo na neno ya cyber . Mtoto ambaye ana nywele zilizojikunja amevaa shati ya bluu na mistari myeupe anaonekana kushukuru na kusisimka.

Mwanaume mzee mwenye ulemvu wa macho akisoma kitabu cha breile, amevalia miwani meusi na ana ndevu nyeupe zilizonyolewa vizuri, amelala kitifutifu kwenye sofa la rangi ya kijivu na mikono yake imewekwa kwenye kurasa ya kitabu hicho.

Mtoto mdogo akisoma kitabu cha braille huku vidole vyake vikiwa vimeelekezwa kwenye mistari na nukta zilizoonekana. Mtoto huyu amevalia shati lenye mistari nyeupe na nyekundu. Uso wake hauonekani vizuri.

Mwanaume mchanga akiwa ameketi kwenye benchi la mbao akionekana akitumia simu yake ya mkono amevaa miwani ya jua, fulana nyeupe na vesti ya kijivu. Anaonekana akiongea kwenye simu.

Kundi la watu wamekusanyika katika chumba chenye kupata matofali wakishikidia katika kiakao chao cha mafunzo au sajili. Mwanaume mwenye ndevu amesimama mbele yao ya ubao akionyesha kitu kwenye fimbo huku akizungumza.

Ndani ya darasa au chumba cha kuchezea cha watoto ambapo mtoto mdogo mwenye nywele za kijana anasimama mbele akifunika masikio yake kwa mikono. Akionyesha usumbufu au kelele kubwa.

Mwanaume aliyekaa mbele ya darasa amekalia kiti cha magurudumu. Anakaa ni kama mwalimu. Anawafunza wanafunzi waliokaa kwenye viti mbele yake.

Ndani ya darasa ambapo msichana mdogo na mwanamke mzima wanaonekana wakishiriki katika shughuli za kujifunza. Msichana huyo ana tabasamu kubwa na ana nywele zilizosokotwa. Amevalia shati ya buluu na nyeupe.

Watu watatu wakiwa wamekaa kwenye meza wakishikilia katika shughuli ya sanaa au ufundi. Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu ya rangi ya dhahabu na miwani amekaa upande wa kulia akimwangalia mwanaume aliye katikati. Mwanaume huyu aliye na upara.

Darasa lililojaa watoto. Inaonekana kama darasa la shule ya msingi. Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizosokotwa anaonekana katikati akiwa ameshikilia kalamu mdomoni na macho yake yameelekea chini kwenye dawati au daftari mbele yake.

Kijana mdogo mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti maalumu cha kimagurudumu, akitabasamu kwenye furaha. Mwanamke mchanga ameketi karibu naye, akimwonyesha kitabu na gaidi fulana akiongea naye kwa upole. Wote wawili wanaonekana wakiwa na furaha muda wako pamoja.

Wanafunzi watatu wakiwa wamekaa kwenye madawati na mabao darasani. Wote wamevaa sweta za kijivu zikiwa sare za shule. Mwanafunzi wa katikati anaonekana akijishughulisha na kitabu chake.